Meli iliyo ndani ya maji. Maji yenyewe yanaonekana kuwa ya rangi ya samawati iliyokolea. Meli imebeba mizigo. Mizigo yenyewe ni iliyo kwenye kontena. Kontena zenyewe ni za rangi ya samawati rangi ya kahawia.

Ufuoni mwa bahari ,maji yanaonekana kuchapa ufuo na kurudi baharini. Kando ya ufuo wenyewe ni miti inaonekana .Miti inaonekana kuwa kwa giza lakini inaonekana kuwa yenye majani ya rangi ya kijani.

Bidhaa za sanaa, ikiwemo meza zilizotengezwa kwa mbao, viti vilivyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyekundu na vikapu viliotengenezwa kwa makonge, na vifuniko vya vikapu vyenyewe, kana kwamba vimeanikwa kuuzwa.

Boti au mashua, boti enyewe imetengenezwa kwa mbao, boti enyewe imeegeshwa kwenye ufuo wa bahari, kando ya boti enyewe ni kibanda pia bado kilichotengenezwa kwa mbao.

Msikitini. Nje ya msikiti kuna mwanamume aliyekaa. Msikiti wenyewe ni wa rangi nyeupe na ina mjengo wa rangi ya kijani iliyo juu yake. Msikiti wenyewe ni mkubwa na kando ya msikiti wenyewe kuna miti yenye majani ya

Mandhari ya bahari. Mchanga mweupe unaoashiria ufuo wa bahari. Baharini inaonekana rangi ya samawati kwa mbalii na pia anga ni samawati. Kwenye ufuo ni miti miwili iliyosimama.

Kwenye uwanja wa ndege, ndege iliyo ya rangi nyeupe imesimama kwenye uwanja huu. Kuna watu wanaopanda kuingia kwenye ndege enyewe, kuna watu waliosimama kando ya ndege enyewe, baadhi ya wale waliosimama wamevalia makoti ya rangi ya njano.

Watu wameketi maeneo ya kungojea au maeneo ya kupumzika katika ofisi za huduma za Kenya. Nyuma ya sehemu walipoketi ndipo mahali pa kuhudumiwa na kuna tarakilishi kadhaa na wahudhumu waliyoketi nyuma ya sekta ya tarakilishi tayari kuhudumia wanaongojea au wanaosubiri

Nje ya Msikiti. Msikiti wenyewe ni wa rangi ya njano. Msikiti wenyewe ni wa Masjid Azah. Jina Masjid Azah umeandikwa kwa rangi ya kijani iliokolea. Kando ya Msikiti ni hema zilizo rangi nyeupe zimetundikwa. Kwenye hema moja kuna watu kadhaa waliosimama ndani yake.

Mashabiki wengi waliovalia nguo za rangi ya kijani zilizoandikwa "Gor Mahia", timu ya ligi kuu ya Kenya. Kwenye mashabiki wenyewe pia kuna gari la aina ya basi, na wote mashabiki hao wamelidandia gari lenyewe.

Mandhari ya baharini. Kwenye bahari kuna boti linaloonekana kwa mbali kwa kivuli chake cheusi. Wakati wenyewe ni wakati wa usiku, giza limetanda, angani jua linaelekea kutua.

Mandhari ya kanisani. Waumini wamekalia madawati yaliyo ya rangi ya kahawia. Wote wamesimama na kuangalia mbele kwa madhabau. Kwenye sakafu ya kwenye madhabau ni ya rangi nyekundu.

Msikiti. Msikiti wenyewe ni wa rangi nyeupe ulio na maandishi meusi Masjid ul khairat. Msikiti wenyewe kwa juu ni wa rangi ya kijani. Kwenye lango kuu la msikiti lango lenyewe ni la kijani, kumesimama mwanamume aliyevalia vazi la aina ya kanzu, kanzu nyeupe.

Maboti matano yameegeshwa kwenye ufuo wa bahari. Maji yanaonekana kando ya ufuo. Boti la kwanza ni la rangi nyekundu, la pili ni la rangi ya samawati, la tatu ni la rangi ya njano na la mwisho ni la rangi nyeupe.

Mandhari ya baharini. Feri imeegeshwa kwenye ufuo. Mwanamume aliyevalia shati la rangi nyeupe anaonekana kusimama mbele ya feri iliyoegeshwa. Wakati wenyewe ukiwa ni wa usiku kutokana na giza linaloonekana.

Hali ya baharini. Bahari yenyewe inaonekana kua ya rangi ya samawati iliyokolea .Kwenye ufuu wa bahari ambapo mchanga ni mweupe kunaonekana watu kadhaa wanaotembea . Kando ya ufuo wenyewe kuna misitu ama miti mingi iliyo kwa pamoja na miti yenyewe ni ya rangi ya kijani.

Kanisani, waumini wamekalia madawati yaliyo ya rangi ya kahawia na wote wameangalia upande wa mbele kwenye altare, mbele yao kuna mwanamume aliyevalia vazi leupe anaonekana kuwahutubia.

Feri mbili ziko kwenye maji. Feri moja imeegeshwa kwenye ufuo iko tayari kubeba watu. Feri ingine iko ndani ya maji inaelekea upande mwingine. Feri moja ikiwa ni ya rangi ya samawati. Kando ya bahari kunaonekana nyumba za ghorofa zilizo za rangi nyeupe.

Sehemu ya kuabudu, sehemu yenyewe ni msikiti. Kwenye msikiti ni sakafu iliyoekelewa mkeka wa rangi ya samawati na rangi nyeupe. Yenye maua ya kupendeza meupe. Ukuta wa msikiti wenyewe ni wa rangi ya njano.

Mandhari ya baharini, kwenye bahari ama kwenye ufuo wa bahari kunaonekana watu wawili, watu weneywe wakiwa ni wa jinsia ya kike na ya kiume. Wanaonekana kuwa wanaongea kwenye ufuo huo. Masaa yenyewe yanaonekana kuwa masaa ya jioni kuelekea usiku

Maskani pa kuabudu, kanisa. Kanisa yenyewe ni ya rangi nyeupe, na mabati ya rangi ya kahawia, kuonyesha ni makuukuu. Kando ya kanisa yenyewe kuna watu watatu wanaotembea.

Katikati ya nyumba mbili zilizokuukuu na nyumba zenyewe zikiwa za rangi nyeupe ni mwanaume aliyekalia juu ya punda, amebebwa kwa punda. Mbele ya mwanaume mwenyewe ni mwanaume mwingine aliyevalia vazi la rangi nyekundu akija mbele yake.

Kibao kilichoko kando ya barabara .Barabara yenyewe ni nyeusi .Kibao chenyewe ni cha rangi nyeupe kwa rangi ya kahawia kilichoandikwa kraft memorial museum rabai open daily kuanzia saa mbili hadi saa kumi na mbili. Maandishi hayo yameandikwa kwa rangi nyeupe. Upande mwingine wa barabara ni miti iliyo ya kijani, baadhi ya miti yenyewe ikiwa ni minazi na migomba.

Jengo ama nyumba, nyumba yenyewe ikiwa ni ya rangi nyeupe na hema iliyo ya rangi ya samawati. Kwa upande wake kuna kibanda kilichojengwa kwa mabati na ni cha rangi ya samawati na kando kuna lango kuu la rangi nyeusi. Nyuma yenyewe inaonekana kuwa ujenzi unaendea kwa mchanga na mawe yaliyoko mbele yake.

Sana za mbao, rafu. Rafu zenyewe zimepangwa kwa laini. Kuna rafu za rangi kahawia na kuna rafu za aina nyeusi. Kioo cha gari cha upande wa kushoto kinaonekana.

Watalii ama watu wenye asilia ya Kizungu watatu wako kwenye ufuo wanaelekea kwenye maji kuenda kupanda maboti. Boti lenyewe ni la rangi nyeupe.

Baharini, kunaashiria ufuo wa bahari, kwenye mchanga wenyewe kuna alama za nyayo na alama za viatu za watu. Alama hizo zinaashiria kuna watu waliopita, mtu wa kwanza likuwa amevalia kiatu na mwingine alikua hana kiatu.

Nyumba ya udongo iliyofunikwa kwa makuti. Kando ya nyumba yenyewe kijumba kidogo kilichojengwa bado kwa udongo na makuti kinachoonekana kuwa choo. Kando ya nyumba zenyewe kuna watu wawili: mwanaume na mwanamke. Mwanaume amevalia vazi leupe.

Bidhaa za sanaa. Bidhaa zenyewe zikiwa ni vikapu vilivyotengenezwa kwa makonge. Vikapu vyenyewe viko na vifuniko. Vifuniko vyake vilivyotengenezwa kwa makonde pia. pia Kuna viti vingi vilivyotengenezwa kwa mbao na baadhi ya viti vyenyewe vimepakwa rangi nyekundu.

Wanawake wengi wameketi kwenye ukumbi. Wanawake wenyewe wakiwa wamevalia, wamejitanda kwa vazi leupe na kuvaa vazi la rangi nyeusi kwenye mwili tofauti. Kwenye meza iliyo mbele yao kunaonekana kipatakilishi kilichowekelewa juu.

Sehemu ya kuabudu, msikiti. Msikiti wenyewe una rangi tofauti tofauti. Kutoka chini una rangi ya kijani kibichi, kwenye lango lake la kuingia ni rangi ya njano na kote upande wa juu umepakwa rangi ya nyeupe.

Waumini wa dini ya kiisilamu wameketi chini ya hema, hema nyeupe. Wameketi kwenye sakafu iliyotandikwa kwa mkeka, mkeka yenyewe ni ya rangi ya samawati na rangi ya kahawia. Wengi wao wamevalia mavazi ya aina ya kanzu na kofia za kiisilamu.

Barabara kuu yenye njia mbili. Kando ya barabara zenyewe ni mjengo wa ghorofa ulio wa rangi nyeupe na kwenye barabara kuna gari leusi na kando ya barabara yenyewe pia kuna miti miti yenye majani ya kijani.

Jumba la ghorofa. Jumba lenyewe ni la rangi nyeupe. Nyumba yenyewe imejengwa kwa maridadi na maua yaliyopakwa rangi ya samawati. Nje ya nyumba yenyewe kunaonekana magari mawili madogo meupe.

Barabara kuu. Barabara yenyewe ni ya rangi nyeusi. Kando ya barabara kunaonekana magari mawili yaliyoegeshwa, gari la kwanza ni leupe na la pili ni leusi. Upande mwengine wa barabara yenyewe pia kuna magari mengine manne. Kando ya barabara ni miti mingi iliyo kama misitu yenye rangi ya kijani.

Barabara kuu iliyo ya rangi nyeusi, kuna watu kadhaa wanaoonekana kuvuka barabara. Idadi ya wanaovuka barabara ikiwa watu wanne, kando ya barabara yenyewe ni majumba makubwa na ghorofa ya rangi nyeupe.

Nyumba ya rangi nyeupe, ukuta wa rangi nyeupe kufinikwa juu kwa makuti ya rangi nyeusi. Kando ya nyumba yenyewe ni kichaka chenye majani ya rangi ya kijani.

...vilivyojengwa kwenye ufuo wa bahari, kwenye mchanga wa ufuo wa bahari ni vibanda vyenye vimeegemea miti ama majani ya miti iliyokando yake. Majani mengi ikiwa ni ya rangi ya zambarao na mengine ikiwa ni ya rangi ya kijani.

Sehemu ya kuabudu. Sehemu yenyewe ni kanisani. Kuna kongamano la watu walioketi na kuangalia upande wa mbele ama kwenye madhabahu. Kwenye madhabahu ni meza kubwa, lililofunikwa kwa vazi leupe na wakubwa kanisani akina askofu wameketi mbele.

Gari la aina ya matatu yenye usajili KBC 293. Lenyewe limechorwa kwa rangi tofautitofauti vibonzo vitatu. Limeegeshwa kando ya barabara yenye si barabara kuu.

Wachezaji uwanjani, mchezaji mmoja aliyevalia sare ya rangi nyekundu akiwa amezungukwa na wachezaji wa timu pinzani iliyovalia sare ya rangi na njano na kaptura ya samawati.

Baharini kwenye bahari kunaonekana kuwa na maboti mawili, boti moja la rangi ya samawati na nyeupe na lingine ni la rangi nyeupe. Kwenye ufuo wa bahari inaonekana mwanaume aliyeinama na aliyevalia shati la samawati

Mwanaume aliyevaa shati nyeupe anaonyesha kibao kilichopo. Kibao ni cha rangi nyeupe kilichoandikwa maneno ya rangi ya kijani. Maneno yenye ikiwa ni, The Mosque of Jesus Christ Son of Mercy . Nyuma ya kibao kuna nyumba mbili. Nyumba moja yenye ukuta mweupe na rangi udhurungi na nyumba moja yenye rangi ya samawati na mabati yaliyo na...

Kundi la watu liko katika boti . Wanaonekana kuwa na furaha kwa tabasamu zilizopo usoni mwao. Wanaonekana ni watalii walio kwenye boti .

Manthari ya baharini, ufuo wa bahari, ukiona bahari kwa mbali ukiwa ni wakati wa jioni na jua linaonekana kutua. Ndani ya bahari lenyewe kuna boti linalo onekana kwa mbali na ikiwa ni la rangi nyeusi.

Waumini walio kwenye nyumba ya kuabudu Msikitini wamevalia vazi la kidini la Kiislamu, kanzu. Wengi wao wakiwa wamevalia kanzu leupe na kofia pia nyeupe iliyo na maridadi ya rangi ya kahawia.

Mskiti, mskiti wenyewe ni wa rangi nyeupe, uliopakwa rangi ya rangi nyeusi juu yake. Kando ya mskiti wenyewe kuna magari yameegeshwa, kuna gari aina ya matatu la rangi nyeupe na gari dogo lenye rangi nyekundu.

Msikiti wa rangi nyeupe na kijani, kando ya msikiti, kuna bodaboda ama pikipiki na mwanaume aliyevalia shati ya njano anaonekana kumbeba mwanamke mwenye aliyevalia kofia ya hudhurungi na rinda la rangi ya samawati kwenye pikipiki yake.

Kongamano la watu waliovalia vazi la kanzu na kofia za kislamu, wanne wamesimama na wengine wameketi kwenye majamvi. Kunaonekana kuwa msikitini.

Mchanga wa rangi nyeupe kuashiria mchanga wa baharini ama mchanga wa ufuo wa bahari. Kwenye mchanga wenyewe kuna alama za nyayo za miguu kuashiria mtu kapita au mtu katembea hapo.

Mchanga nyeupe baharini unaoashiria ufuo wa bahari. Kwenye mchanga huo kuna majani na miti iliyokauka. Kando yake kuna sehemu ya kupumzikia iliyotengenezwa kwa makuti na kuna viti vya watu kubarizi pamoja na miti mingi iliyo kando yake.

Gari la mizigo trela lenye nambari ya usajili KCL336W ni la rangi nyeupe, lililoandikwa kwa rangi ya samawati “simpet,” na limebeba mzigo container ya rangi ya kahawia

Kibao cha barabarani, kilichoandikwa kwa rangi nyeusi, National Museums of Kenya yenye rangi ya nyeupe na rangi ya kahawia. Kwa rangi ya kahawia imeandikwa kwa rangi kwa rangi yenye nyeupe, Rabai Cultural Landscape.

Waumini wa dini ya kiislamu waliokalia majamvi wengi wao wamevalia kanzu, vazi la kanzu na kofia za kiislamu. Kanzu nyeupe, kanzu nyeusi na kanzu kahawia. Mmoja aliye katikati aliyevalia kanzu nyeupe na kofia ya kiislamu ameshikilia kipaza sauti.

Mandhari ya kanisani. Ndani ya kanisa lenyewe kuna viti ama mabenchi yaliyogawanywa na kuna njia katikati yao. Mabenchi yenye rangi kahawia. Kunaonekana mwanamke aliyevalia nguo ya rangi ya samawati iliokolea. Anayekwenda kupita katikati na kuelekea kwenye madhabahu.

Kanisa limepakwa rangi la samawati, rangi nyeupe na maandishi, "Welcome to PCEA Makupa Church,"yameandikwa kwa rangi ya samawati.

Ndani ya msikiti ukuta wa msikiti wenyewe ukiwa wa rangi nyeupe na ulio na waumini wanaoswali. Wengi wao wamevalia kanzu na kofia za waislamu.

Vibanda na nyumba vimejengwa kwenye mchanga mweupe inayoashiria kuwa ni mchanga wa bahari. Vijumba vyenyewe vimejengwa kwa mti na mambao na pia zimetengenezwa kwa makuti.

Waumini msikitini. Wamekaa kwenye mikeka. Wengi wao wamevaa kanzu nyeupe. Aliyeshika kipenga ni mheshimiwa Ali Hassan Joho waziri wa madini nchini Kenya.

Sehemu kwa kuabudu kwa Waislamu msikitini. Msikiti wenyewe umepakwa rangi nyeupe. Kwenye madirisha yenye umbo la pia. Kando ya msikiti wenyewe kuna gari dogo jeupe limeegeshwa.

Hii ni njia kuu kuna lori ya rangi ya njano ikielekea upande wa kushoto na mbele ya lori lenyewe kuna gari lingine lenye rangi ya njano, rangi ya njano linalofanana.

Sehemu ya bahari iliyo karibu na ufuo wa bahari, maandhari hii ikiwa na miti mingi ya minazi na yamefunikwa hema ya rangi ya njano iliyokolea.

Gari leupe dogo, barabarani yenye nambari ya usajili KTY 063N. Mbele ya gari inaonekana ndege iliyoandikwa Tecno iliyo na rangi nyeupe na rangi ya samawati mbele yake.

Maandhari ya baharini ufuoni, kunaonekana watu wengi waliosimama na kuangalia upande wa bahari, wanaashiria kuonyeshana ama kufurahia wanapoangalia bahari, bahari yenyewe ikiwa inaonekana kwa umbali na linaonekana kuwa ya rangi ya samawati.

Mandhari ya baharini, ufuoni kwenye mchanga mweupe kuna viti vimeekwa vya watu kupumzika, kwenye ufuo kunaonekana mtu anayetembea kando ya maji, ndani ya maji kunaonekana boti iko mbali ni wakati wenyewe ni wakati wa jioni na jua linaelekea kutua.

Feri mbili zilizoko kwenye maji ama kwenye bahari. Feri zote mbili ziko ni za rangi ya samawati na muundo uliofanana na feri ya kwanza imebeba magari na watu. Watu wanaonekana kwenye feri hio.

Jua kuchomoza asubuhi na kung'aa baharini. Ufuoni, kando ufuoni kuna miti yenye rangi ya kijani.

Mchanga mweupe wa baharini. Kando ya mchanga mwenyewe ni sehemu za kupumzikia zikiwa zilizotengenezwa kwa makuti na kuna viti ama vitanda vile vya baharini. Kando ya sehemu zenyewe za kupumzikia miti, miti ya kijani kibichi ambayo mingi ni miti ya minazi.

Kwenye mchanga mweupe ama mchanga wa baharini ama ufuoni, boti limeegeshwa kwenye ufuo huo. Boti lenyewe lina rangi nyeupe na boti lenyewe limetengenezwa kwa mbao, boti lenyewe linaonekana kuwa kuukuu kuonekana likiwa mzee.

Nyumba iliyojengwa waliotengenezwa kwa kuti inaonekana kusimama kwenye mchanga mweupe inaonekana kuwa wa bahari akaondoka kiko na binti ya minazi ni wenye nyumba.

Nyumba ama kibanda kilichotengenezwa kwa miti na makuti. Nyumba moja ikiwa imewekelewa mkeka kwenye ubavu wake kuashiria ukuta ama kufinikwa.

Msikiti Wa Masjid Sufah. Msikiti wenyewe umepakwa rangi ya njano nyepesi na juu ya msikiti wenyewe ni rangi ya kijani kibichi. Kwenye lango kuu la msikiti. Kunaonekana mwanamke alievaa vazi la rangi ya kahawia.

Lori la mizigo lililobeba container ilioandikwa MAERSK lenye usajili wa KCL 336W lenye rangi nyeupe.

Boti mbili ziko ndani ya maji, mtoni mwa baharini. Kila boti limebeba abiria watano watano. Boti moja ni rangi nyeupe na nyingine ni ya rangi ya udhurungi.

Bahari, kwenye bahari kunaonekana na feri mbili zinazovusha watu zikiwa zimebeba watu. Feri moja ni ya rangi ya samawati. Kando ya bahari yenyewe kuna watu wawili waliosimama kwenye ufuo. Na kwenye ufuo upande mwingine kunaonekana nyumba nyingi za ghorofa zenye zote ni za rangi nyeupe.

Baharini jua limeonekana kutua limeoang'arisha miale yake ya jua ya rangi ya njano kwenye maji hayo. Kwenye bahari kuna madau matano yaani wanaonekana kwa mbali ya rangi nyeusi.

Chumba chenye rangi ya njano upande wa juu na rangi ya nyekundu upande wa chini. Kwa mlango yenyewe kuna bango la rangi ya samawati iliyokolea na bango lenyewe lime andikwa kwa rangi ya njano pia nyumba kuna chumba cha swala.

Baharini, kando ya bahari kuna mahali kwa kupumzikia palipojengwa na makuti na miti ya mbao. Pahali kwenyewe pia kuna miti mirefu ya minazi na kichaka kando chenye rangi ya kijani.

Feri mbili za rangi samawati, zimeegeshwa kwenye kivukio. Zinaonekana kuwa kuwa zinangoja abiria wanao wanaotaka kuvuka upande huu hadi huu mwingine.

Feri mbili zimeegeshwa katika kituo cha kuvuka feri, zenyewe zikiwa za rangi ya samawati, na zimebeba watu pamoja na mizigo, kuwavusha upande mmoja hadi mwingine.

Sehemu ya kuabudu kanisani, kanisa lenyewe limejengwa kwa jiwe ama mawe kanisa. Lina mlango mkubwa wenye rangi ya samawati na madirisha pia ya rangi ya samawati mabati pia ni ya rangi ya samawati kwenye juu ya mlango kuna kibao nyeupe kilichoandikwa kwa rangi nyeusi, "Hope of Nations."

Ufuo wa bahari, mchanga mweupe ulio na majani yaliyokauka chini yake, kwenye ufuo huu kuna boti mbili za rangi ya kahawia vimeegeshwa na kando yake kuna miti mingi ya minazi yaliyo na majani ya rangi ya kijani.

Kiingilio cha duka kuu, watu watano wanaonekana kwenye kiingilio hicho. Mmoja anaingia, mmoja anatoka na wawili wamesimama kando yake, mmoja akiwa ametoka kununua bidhaa mbalimbali na ndiyo anatoka.

Mwanaume aliyevalia shati ya rangi nyeusi akiwa juu ya pikipiki yenye nambari ya usajili KBF 274F, kando yake kuna mwanaume pia aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi.

Barabarani. Barabara imegawanywa kwa laini ya njano iliyofutika. Upande wa kulia wa barabara kuna gari leupe dogo linalokuja. Kando ya barabara kuna nyumba ya rangi ya njano ya kupendeza.

Feri mbili zilizo kwenye bahari. Feri zote zikiwa ni za rangi ya samawati na zote zikiwa na abiria walio ndani. Feri hizi zimebeba magari na watu. Kwenye rangi ya nyeupe iko juu ya rangi ya samawati iliyopakwa kwenye feri hiyo.

Mchanga mweupe inayoashiria ufuo wa bahari ama mchanga wa baharini. Kwenye mchanga enyewe kuna dafu na nazi iliyotumika ama dafu la nazi lililo liwa na kutupwa hapo.

Mashua mbili ziko kwenye bahari, moja ikiwa ni rangi ya samawati na mstari mweupe juu yake. Mashua ya pili ikiwa ni ya rangi ya hudhurungi na iliyochorwa kwa rangi nyeupe juu yake. Mashua yenye rangi ya samawati inaonekana kuwa na magurudumu na imebeba mitungi ya njano ya maji.

Lori ama trela lililo la rangi nyeupe liko kwenye barabara, limeegeshwa kando ya barabara, lori lenyewe likiwa limebeba mzigo, mzigo ukiwa ni kontena iliyo ya rangi ya kahawia na kuandikwa kwa maneno ya rangi nyeupe.

Maandhari ya baharini. Maboti manne yako ufuoni mwa bahari, boti zenyewe zikiwa zimebeba abiria ama watu waliopanda, kuna mwenye amesimama kwa maji anaonekana kuongea na msafiri aliye juu ya boti moja.

Feri ilioko kwenye maji. Feri yenyewe imebeba magari na watu. Magari yaliyo mbele kwenye feri ni magari madogo, leupe la kwanza lingine lekundu na matatu na lori mbili.

Baharini. Kwenye ufuo wa bahari kuna mwanaume anayetembea aliyevalia shati la rangi ya samawati aliyebeba mizigo. Kando ya ufuo kuna vibanda vilivyotengenezwa kwa makuti na kuna miti kadhaa, miti inayoonekana kuwa ya mnazi.

Watu wawili wakitembea kando ya ufuo wa bahari , mmoja akiwa amevua shati na kulining'niza kwenye mabega na mwengine hatumai amevaa shati leupe na kofia nyeusi .

Mandhari ya baharini , ufuo wa bahari ulio wa mchanga mweupe na majani mengi iliyotapaka iliyokauka kando ya ufuo , ni nyumba zilizofinikwa kwa makuti na zilizo na ukuta mweupe na ziko katikakati ya miti mingi za minazi.

Jengo wenye rangi nyeupe unaoashiria msikiti kwa maandishi yaliyo kwenye ukuta yaliyo ya rangi ya kijani na madirisha yaliyo ya rangi ya kahawia, na kando yake kuna mwavuli ulio na rangi nyekundu.

Gari la aina ya matatu imeegeshwa kando ya barabara, kwa kondakta anaonekana kusimama kwenye mlango, na abiria anashuka. Kando yake kuna mwanamme mmoja aliyevaa shati jeusi, na mwengine aliyevaa shati la rangi ya samawati.

Wanawake watutu waliokaa kwenye viti, wawili wakiwa wamejitanda hadi juu na wamevalia mavazi la kiislamu la buibui, mmoja amevalia buibui lililo na rangi ya samawati na kujitanda usoni kwa vazi la rangi nyeusi.

Basi liko kwenye barabara, basi lenyewe ni la aina ya Scania na limepakiwa rangi ya kijani kijani kibichi na kuandikwa kwa maneno ya nyekundu, COOL.

Ufuo wa bahari, mtu mmoja anaonekana kutembea kwenye ufuo wa bahari ulio na mchanga wa rangi nyeupe. Kando yake kuna miti ya minazi iliyopangika kwa mistari kwenye ufuo wenyewe.

Feri mbili, feri zilizo majini, feri zote mbili zikiwa na rangi ya samawati feri ya kwanza inaonekana kuwa imebeba magari ambayo yanaonekana yakiwa ndani ya feri yenyewe.

Feri mbili ziliregeshwa kwenye ufuo wa bahari feri zenyewe ni za rangi za samawati, feri zote zinaingiza watu, watu wanaabiri feri hizi, feri ya kwanza watu wanapanda upande wa juu kukaa kwenye viti tayari kuvukishwa hadi upande mwengine.

Mahali pa kupumzikia palipo kwenye ufuo wa bahari. Pahali penyewe pamejengwa na miti iliyosimamishwa na kifunikwa na makuti kwa juu kuzuia jua. Kwenye vibanda hivyo kuna viti na meza zilizo na muundo wa plastiki. Kuna viti vya rangi ya samawati na rangi ya kahawia.

Mheshimiwa mbili ziko kwenye ufuo wa bahari, zimegeshwa kwenye ufuo. Mashua ya kwanza ina watu wawili na mmoja aliyesimama amevalia shati la rangi ya njano. Mashua ingine ina watu watano, aliyesimama amevalia shati la rangi ya samawati.

Feri iliyoegeshwa kwenye ufuo wa bahari. Feri yenyewe ikiwa na rangi ya samawati. Kwenye feri kunaonekana bodaboda nyingi zinazotoka. Juu juu ama sehemu ya juu ya feri kunaonekana watu watu wengi ama abiria ambao wanangojea kutoka kwenye feri yenyewe.